Hiki ni chumba katika hospitali, kwenye chumba hiki kuna vitanda mbili vinavyoonekana, vitanda vya wagonjwa, vilevile kuna huyu daktari ambaye anaonekana kuwa anafanya kitu na kifaa hiki chenye rangi ya kijani.

Mwanamke huyu ambaye amevaa linda lenye rangi la kijani kibichi. Anaonekana kuwa mgonjwa, ndio maanake, anadungwa sindano na huyu muuguzi, ama yaweza kuwa huyu ni daktari. Wapo hospitalini, vile vile kuna wagonjwa wengine ambao wamekuja hapa ili wapate matibabu.

Hapa ni hosipitalini, kuna mgonjwa hapa ambaye anaonekana hudumiwa na wauguzi, mgonjwa huyu anaonekana kuwa na shida ya jino ndiposa amekuja hapa hospitalini angalau aeze kupata matibabu inayofaa.

Kuna manyumba, maji mingi inayoonekana ililetwa na mafuriko, iliyotokana na mvua kubwa iliyonyesha hiyo sehemu. Wanawake hao wawili, mmoja anatumia mti ili angalau akaweze kutembea vizuri, asije akapelekwa na maji hayo.

Sehemu hii lina mashamba kubwa kubwa. Kwenye hizi shamba kuna miti, kuna nyasi. Vilevile kwenye shamba moja, kumejengwa jumba inayoonekana kuwa ni choo. Choo hii ina milango miwili na hapo kando kuna sehemu ya kunawa.

Sehemu hii imekauka sana, hata ukiona miti hiyo, miti hiyo hayana afya. Vilevile zimekauka sana. Nyumba hii ambayo inaitwa katika lugha ya Kiingereza kama manyatta , ni nyumba ambazo zinaweza tumika kwa watu wa aina ya Maasai.

Hapa ni hospitalini, kwenye hospitali hii kuna wagonjwa ambao wamekuja ili angalau wakaweze kupata matibabu. Vilevile kuna wauguzi ama madaktari ambao wanawaangalia hawa wagonjwa na kuhakikisha kuwa wamepata matibabu inayofaa.

Wanawake wameleta watoto wao hili wakaweze kupata chanjo. Daktari huyu ama muuguzi huyu anataka kumdunga mtoto huyu sindano na kumchanja hili kumzuia kupata ugonjwa tofauti tofauti. Vilevile mtoto huyu anaeza kuwa ni mgonjwa na anadungwa sindano hili akaweze kupona.

Watu hawa wanne wamevaa barakoa huku watu wawili wakiwa wananawa mikono yao. Mwanamke mmoja na mwanaume mmoja. Barakoa hii ilikuwa inawazuia kupata ugonjwa huu wa Covid wakati ugonjwa wa Covid ulikumba nchi yetu.

Hawa ni wakulima ama vilevile wanaweza kuwa madaktari wa nyama ama daktari wa ng'ombe. Wamekuja hapa hili kuweza kujua ni shida gani hasa inaeza kuwa inatatanisha ng'ombe huyu.

Huyu ni muuguzi. Muuguzi huyu anaonekana kuwa wauguzi ambao hutembea katika kila nyumba ili kuhakikisha kuwa watoto wachanga wamepata chanjo zinazofaa. Muguzi huyu ambaye amebeba mtoto ambaye anashughulikia anaitwa Tabitha.

Hii ni duka ya madawa, kwenye hii duka kuna dawa tofauti tofauti inayotibu magonjwa mbalimbali. Vile vile kwenye hii duka kumeandikwa majina ya magonjwa yote ambayo haya madawa yanaweza kuzitibu.

Hii ni dawa, dawa hii aina ya azithromycin, hutumika na watu tofauti hasa inawezatumika kwa watoto vile vile kwa watu wakubwa. Dawa hii inawezatumika kutibu magonjwa tofauti tofauti.

Hii ni sehemu ya kunawa mikono. Kwenye sehemu hii kuna mifereji tofauti. Vile vile katika kila sehemu, kuna sabuni ambayo kila mtu anafaa kuitumia kwa kuosha mikono yake ili kutoa uchafu.

Mwanamke mmoja ambaye amembeba mtoto. Mtoto huyu anaonekana kuwa analia na mwanamke huyu anaonekana kuwa mamake maanake alikuwa anamnyonyesha. Daktari mmoja, anamdunga mtoto huyu sindano, ndiposa mtoto huyu analia hivo.

Huyu ni muuguzi pamoja na mtoto mgonjwa ambaye amebebwa na mama yake. Muuguzi huyu anaonekana kuchukua dawa na kuieka kwenye sindano hii ambayo inaonekana inataka kutumika kumdunga huyu mtoto ambaye analia.

Haya ni madawa ya miti shamba. Madawa haya yanatengenezwa kutokana na miti ama majani ya shambani. Madawa haya vilevile unaweza tumika kutibu magonjwa mbalimbali kwa watoto na kwa watu wakubwa.

Jumbe inayoonyesha jinsi dawa hii inayotengenezwa kutumia miti shamba inavyoweza kutumika. Dawa hii inaweza kutumika kutibu maradhi mbalimbali kama vile kuongeza mbegu, kuondoa ganzi kwenye uume, kukupa hamu ya kurudia tendo la ndoa.

Hawa ni madaktari pamoja na wagonjwa, Daktari huyu ako katika maabara, yaonekana kwamba anaangalia sampuli ya mgonjwa mmoja ili angalau akaweze kujua nini hasa mbaya na mgonjwa huyu.

Mwanamke mmoja amebeba mtoto ambaye anaonekana kuwa anapewa chanjo na huyu muuguzi. Mara mingi watoto wachanga wanapaswa kupewa chanjo ili angalau waweze kuzuiliwa na magonjwa mengi.

Huu ni mafuriko. Mafuriko huu umesababisahwa na maji mingi ikijaa kwa barabara na kusababisha ukosefu ama usahihi wa magari kupita.

Hili ni shamba kubwa, kwenye shamba hii kuna mimea tofauti tofauti kwa mfano, kuna mimea wa mahindi, kuna miti vile vile kuna nyasi. Mkulima huyu anayunyuzia hizi mahindi dawa.

Hii ni mazingira iliyojaa takataka. Watu hawa watano ambao wanaonekana kuwa wakaazi wa mazingira hii, wanazikusanya hizi takataka ili wakaweze kuzichoma, ili mazingira hii iweze kuwa safi.

Haya ni madawa ya miti shamba, madawa haya hutengenezwa kutokana na miti kama vile mimea ya shambani. Mwenye hutengeneza haya madawa huwezakupata pesa pale ambapo anaziuza hizi madawa ili ziweze kutibu magonjwa mbalimbali.

Hiki ni kikundi cha watu. Baadhi ya hao watu wameketi chini kwenye viti. Inaonekana kuwa wanafunzwa na huyu mwanadada ambaye amesimama, akiashiria kile ambacho wanafaa kuwa wanakifanya.

Hii ni chupa ya dawa. Kwenye chupa hii kuna dawa ambayo inaweza tumika kuwachanja watoto wachanga, ili kuwazuia kupata ugonjwa huo wa polio. Kweye chupa hiyo ya dawa, imeandikwa ujumbe jinsi ambayo dawa hii inafaa kutumika.

Hawa ni mapolisi. Wamevaa sare tofauti. Vile vile, kuna gari aina ya tractor , ambayo inaonekana kuwa inabomoa jumba hili ambalo liko hapa. Maaskari hawa wamekuja kuangalia kwamba nyumba hilo kubomolewa imekamilika.

Hapa ni hospitalini, kuna wauguzi mbalimbali, vilevile kuna wagonjwa. Mama huyu ambaye amebeba mtoto wake, daktari huyu ama muuguzi huyu anaonekana kumdunga mtoto huyu sindano, anamdunga sindano dawa ya chanjo ili mtoto huyu akaweze kuzuiliwa kutokana na magonjwa tofauti tofauti.

Haya ni madawa, madawa haya yameekwa katika chupa tofauti tofauti yawezekana kuwa madawa haya yanaweza kutibu magonjwa kadhaa, magonjwa kwa watoto vile vile magonjwa inayosumbua watu wakubwa.

Hizi ni madawa ya miti shamba. Kwenye hivi vidude vimebeba madawa tofauti tofauti ambazo zinaweza kutumika kutibu magonjwa tofauti. Kwenye hivi vidude pia kunaweza kuwa mtu anatumia hii dawa ili angalau akaweze kupata nafuu.

Hii ni dawa. Dawa hii inaweza tumika kwa kuchanja watoto wachanga. Mara mingi watoto wanapozaliwa, wanaweza kuwa na ugonjwa ama wanaweza zuiliwa kupata ugonjwa huu wa measles pale ambapo wanadungwa ama wanapewa dawa hii ya kuwazuia kupata hizo ugonjwa.

Huyu ni gavana wa county ya Kisumu, mweshimiwa, Peter Anyang' nyongo, gavana huyu ameitembelea hii hospitali ya watoto, ili angalau aweze kuwaudhuru hawa watoto na kuangalia jinsi wanavyoendelea.

Hawa ni wauguzi. Wanaonyesha simu zao za mkononi ama tablets . Zaonekana kuwa wamepewa hizi tablets ili angalau wakaweze kuzitumia katika matibabu, maanake kila kitu sasa hivi kinatumia teknolojia.

Haya ni madawa. Madawa haya yanatumika kuongeza madini katia mwili ya binadamu. Kwa mfano, dawa za kwanza mbili, zinatumika kuongeza madini ya calcium katika mwili wa binadamu na dawa ya mwisho inatumika pia kuongeza madini ya calcium.

Hii ni sindano na dawa, sindano hii inatumika kuhakikisha kwamba dawa itakayotolewa hapo ni ya kiasi inachofaa, dawa hii inaweza tumika kutibu magonjwa mbalimbali kwa watoto vilevile kwa watu wakubwa

Hapa ni hospitalini, kwenye hospitali hii kuna vitanda mbalimbali vya wagonjwa. Vile vile kuna vifaa vinavyotumika na wauguzi ama madaktari katika huduma zao. Kuna mgonjwa hapa ambaye anaonekana kushughulikiwa na daktari huyu.

Hii ni dawa inayotumika kuchanja watoto. Mara mingi dawa hii hutumika kwa watoto wachanga ili angalau waweze kuzuiliwa kupata magonjwa mbalimbali kama vile ugonjwa wa measles .

Hiki ni kisima cha maji, kisima hiki kinaonekana kuwa na maji kidogo sana, na watu hawa wanahangaika sana kuchota maji kutoka kisima hiki, inaonekana kwamba hii nchi ina maji kidogo sana ama hizi sehemu zina maji kidogo sana.

Hii ni duka ama kampuni ambayo inatengeneza kemikali mbalimbali ambayo inaeza kuwa na hatari kwa binadamu, hasaa ikishika ngozi ama wakieza kuipulizia hiyo hewa. Kwenye vibuyu hii ambayo jamaa huyu amebeba, imeekwa ujumbe kumaanisha, hiyo kemikali ina hatari mno.

Hii ni paketi ya dawa. Kwenye paketi hii ya dawa, ina tembe nne ya dawa. Hizi dawa zinaezatumika kutibu ugonjwa maalum kwa watoto ama kwa watu wakubwa.

Hii ni dawa ambayo inayotumika kuchanja watoto wachanga. Dawa hii huwa inazuia watoto kupata magonjwa kama vile ugonjwa wa measles , ugonjwa wa rubela, vilevile ugonjwa wa mumps .

Haya ni madawa ya mitishamba. Madawa haya mara mingi hutengenezwa na madaktari wa mitishamba ama waganga. Madawa hizi, kuna watu ambao wanapenda kuzitumia na watu wengi pia hawapendi kuzitumia.

Mtoto huyu anaonekana kuwa na ugumu wa kutembea ndiposa akaletwa hapa ili angalau huyu daktari wa watoto amfunze kutembea. Mamake pia pale akiwa anamshikilia anafurahia sana huyu daktari akiwa anashughulikia huyu mtoto.

Watu wamejumuika hapa kushuhudia huu moto mkali. Moto huu unaonekana kutokana na gari la mafuta, ambayo imepata ajali hapa likalipuka ndiposa likaleta moto huo mkali ambao unachoma sehemu hii na magari hayo.

Hapa ni mahala pa kunawa. Iwapo mtu anataka kunawa, anaeza kuja apa na atumie sabuni hiyo, alafu atumie maji ili angalau mkono yake iweze kuwa safi, na asipate ugonjwa kutokana na uchafu wa mkono.

Hii ni choo na jamaa huyu anaonekana kuwa anafanya usafi kuhakikisha kwamba hiyo choo iko katika hali nzuri na watu hawawezi pata ugonjwa yeyote kutokana na hiyo choo.

Hizi ni madawa ambazo zinaeza tumika kusuluhisha ama kusimamisha magonjwa mbalimbali. Kwa mfano, dawa ya kwanza hapo ni dawa ya kupunguza mkazo akilini hasa pale mtu anapokuwa na mkazo akilini.

Huyu ni muuguzi pamoja na mtoto mdogo, mtoto huyu anaonekana kuwa ni mtoto mchanga sana, na muuguzi huyu anashughulikia mtoto huyu, kuangalia kilo yake na kuhakikisha kwamba ako katika hali inayofaa.

Haya ni mafuriko, na mafuriko haya yanaonekana kuhatarisha eneo hili sana. Maanake mtoto huyu ambaye amevaa jezi nyekundu anaonekana kupitia wakati mgumu sana kupitia pale. Palepale kwenye nyumba ile, ambapo kijana mmoja amesimama pamoja na mbuzi, wanaonekana pia kuangaika sana.

Hii ni chupa ya dawa pamoja na dawa, dawa hii inaonekana kuwa na madini ya vitamini D ambayo inaweza tumika kuongeza nguvu kwenye mifupa ya mwili na pia kuhakikisha kuwa watu ama wagonjwa wako na afya nzuri.

Hapa kwenye mti ni ishara la ujumbe ambao umetoka kwa daktari mmoja kwa jina Chinkoko. Huyu daktari (mganga) anafanya shughuli za kuvuta wapenzi wa watu na vilevile kurudisha nyota ya biashara za wanabiashara. Pale pale pia ameiweka namba lake la simu ambayo mtu anawezaitumia kumfikia.

Hii ni barabara, na kwenye barabara hii panaonekana sana kujaa maji kutokana na mafuriko ama mvua kubwa iliyonyesha siku hiyo, magari vile vile tuktuk na pikipiki yanaonekana kuhangaika sana ama kupitia wakati mgumu kupita kwenye ile barabara.

Hizi ni sabuni pamoja na kemikali manake anaye shughulikia hizi kemikali, amevaa nguo zinazomzuia kushikwa na hizo kemikali ama kupata hatari kubwa kutoka kwa hizo kemikali.

Hii ni dawa ambayo hasa hutumika kwa watoto wachanga. Dawa hii hupewa watoto, ili kuzuia magonjwa kama measles vile vile rubela kuwapata watoto hao wachanga.

Huyu ni mganga ama daktari wa miti shamba. Daktari huyu anaonekana kutengeneza dawa zake za miti shamba, ambaye anaeza pea wauguzi ama wale ambao watamtembelea, kumuomba hizo dawa.

Hii ni kichaka kubwa, na kwenye kichaka hii kuna maua, kuna mimea mbalimbali. Vilevile kuna nyasi, kuna miti yenye kijani kibichi. Pale hivo kuna mtu ambaye pia anaonekana kufurahia kuwa hapa.

Hii ni mfano wa dawa. Kwenye chupa hii ya dawa iitwayo Feosol, imebeba tembe mia moja ishirini ya dawa hizo ambazo zinaongeza madini mbalimbali katika mwili wa huyo mgonjwa ambaye anazitumia, ama kwa yule mtu yeyote ambaye daktari atamwandikishia dawa hii.

Huyu ni mgonjwa, mgonjwa huyu anashughulikiwa na muuguzi huyu, anaonekana kuwa na shida ya macho na muuguzi huyu amekuja kumshughulikia na kumwangalia macho yake ili ahakikishe kwamba hali yake iko sawa.

Hawa ni masai, wanaonekana kuwa wamebeba vibuyu. Vibuyu hivi vinaonekana kuwa vimebeba maji, na hasa hawa masai maanake wanaishi kwenye nchi zenye hazina maji, huwa wanatembea masafara marefu ili waweze kuchota maji wanayotumia.

Hii ni sampuli mbalimbali ya dawa. Kwa mfano, dawa iliyo kwenye chupa kubwa ni dawa ya kuondoa maumivu na kuleta hisia za mapenzi kwa wale walio katika ndoa. Vilevile, kuna ile dawa ya mzee gambwe, deja, pia zinatumika kupunguza maumivu.

Hawa ni madaktari, madaktari Hawa watatu wanashughulikia huyu mgonjwa mmoja ambaye anaonekana kuwa anataka kufanyiwa upasuaji na pia anaonekana kuwa na machungu tele kutokana na ajali ama huo ugonjwa.

Huyu ni daktari pamoja na mgonjwa. Mgonjwa huyu anaonekana kuwa na shida ya macho ndiposa huyu daktari anamwangalia ili ajue hasa shida iko wapi katika macho ya huyu mgonjwa.